Duka la manguo bidhaa tofautitofauti nguo, viatu na kila nguo inategewa sehemu yake hili kurahisisha kazi kwa wateja. Nguo zingine ambazo bado hazijatandazwa huwa zinaekwa na makaratasi hayo na kutegewa pia maeneo yao spesheli. Duka hizi huwa zinaacha nafasi katikati ya maeneo ambayo wamening'iniza nguo hili kurahisisha kazi wa wateja kupita na kutafuta wanazozitaka.

Duka la nguo, ambalo lina glasi ambazo zinazoonyesha mavazi yaliyo ndani, ama nguo zinazokuwa zinauzwa, na kioo hiki kinasaidia kwa ajili hata kwa wateja ambao hawakuwa na lengo la kununua, wanaweza wakapata tamaa kwa ajili ya onyesho la kila kitu kilichopangwa ndani. Nguo zimepangwa kulingana na aina zao tofauti tofauti, kama za kike, kama ni sweta, kama ni shati, zote zimepangwa tofauti tofauti, na pia, mabango ya bei yamewekwa juu.

Maduka ya manguo huwa yanawekwa maeneo ambayo jumba lenyewe lina vioo, ili kuweza kuvutia wateja wanapopita, na wakati wa sherehe mbalimbali huwa yanawekwa mabango, ambayo yanaonyesha kupunguzwa, kwa bei, ya bidhaa hizo kwa ukawaida, hii huvutia wateja wengi.

Duka la nguo. Nguo tofautitofauti kuna za wanawake, kuna za wanaume na zote ni nguo mpya. Kuna zile za kwenda kazini, kuna zile za kuvaa kwa kawaida . Na duka lenyewe limepambwa na manguo kupangwa kwa kila kona . Kila aina ya manguo, ukitaka nguo flani kama ni rinda utapata kwa laini yao, kitu kama ni shati utapata kwa laini yao.

Maeneo ya kuuza manguo uwa pamoja na mavazi ya pete na ata zile shanga za kuwekwa shingoni na pia kofia. Vitu hivi vyote huwekwa kwa maeneo tofauti tofauti kama vile kuwekwa kuning'inizwa juu kwa misumari ili kuwezesha wateja kuyaona, na maduka haya huwa yana mwangaza wa kutosha na nafasi ya kupenya ili kuweza kukagua na kununua.

Maeneo ya kuuza nguo huwa hasa yanawekwa dolly ama vifaa ambavyo vimechonga na kutengenezwa ili kuvishwa nguo na vionekane kutoka mbali ili kuvutia wateja. Maeneo haya huwa yanatengewa nafasi kubwa ili kuweka kama vile maeneo ya kofia, viatu na hivi vyote huwa vinatengenezwa kwa njia ya kuvutia na vinaonekana kutoka mbali.

Maduka ya kuuzia magari huwa yanawekwa na magari aina tofauti tofauti yanapangwa kwa njia ambayo wale wateja wanakuja kuona wataweza kuchagua, na pia huwa na mhudumu ambaye anatembeza wateja ili kuwaonyesha na kuwaambia sifa tofauti tofauti na bei ya magari hayo.

Maeneo ya kuuza magari huwa yanaegeshwa tofauti, kuna yale ya familia, kuna yale ya aina ya toyota, kuna yale ya kutumiwa kama teksi na maeneo haya hupatikana miji mikubwa kama vile Nairobi. Magari haya huegezwa pengine ni yale yametumika, ama yale ni ambayo ni mpya na yote huwa yanaegezwa kwa minajili ya kuuzwa.

Kuna magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi, kama vile kuna magari aina ya Toyota, kuna magari aina ya nisani, kuna magari aina ya pikapu, ambazo ni tofauti tofauti, na yameegezwa uwanjani mahali ambapo inaonekana kua kulikua na sherehe, unapata wenye magazi wameja nazo na wakaviegeza kando kando ya pahala pale.

Sokoni ni eneo ambalo lina bidhaa tofautitofauti kama vile nguo kuna bidhaa za kitamaduni na hivi vyote huwa na wateja tofautitofauti. Hili kuweza kuvutia wateja huwa vinapangwa kwa njia ya kuvutia na vinapangwa vingine kuinuliwa juu kwanyuma na vingine kutandazwa chini na kuacha barabara ambazo wateja wanaweza penya nazo ndani.

Soko la bidhaa muhimu mboga huwa inauzwa mboga tofauti tofauti na kila aina viwe ni vile vya kienyeji , viwe ni vile vya kawaida vya kupandwa na teknolojia ya kisasa . Mabanda haya huwa yanawekwa yanapangwa kila mboga mahala pake na kila aina mahala pake na pia wanapanga kwa utaratibu ili kuacha nafasi ya wateja kupenya na kuchagua kile ambacho wanakitaka .

Sokoni huuzwa bidhaa tofauti tofauti na ili kuweza kuuza bidhaa kwa urahisi, huwa yanatandazwa chini kama kwa mfano viatu yanatandazwa chini kwenye gunia ili kutoweza kuchafuka na mabango ya bei kuwekwa hapo chini ili kurahisisha kazi kwa wateja, hata nguo pia hupangwa, yanatandazwa mengine chini, mengine yamening'izwa juu, ili kupatia wateja kazi rahisi ya kuchagua.

Sokoni kuna bidhaa kadhaa huuzwa kama vile nguo na nguo hizi ili kuweza kurahisisha uuzaji, huwa vinapangwa kwa njia tofauti tofauti na ata wakati mwingine yanaekewa mabango ya bei spesheli ili kuvutia wateja, na nguo hizi huwa vinaekwa juu zingine zinaninginishwa juu na zingine kupangwa chini ili kurahisisha kazi ya kuchagua kwa wateja.

Majumba makubwa ya kifahari huwa yanajengwa hasaa maeneo ya mitaa mikubwa kama vile Nairobi. Inapojengwa mabango makubwa huwa yanawekwa kutangaza kuwa yamemalizika na bei yao na mahali ambapo zinapatikana na jinsi ambavyo zinatoshana na hasaa, hii ni kwa ajili ya wenye familia ambao wangependa kuwa na jumba ambazo hawalipi kodi bali linakua lao. Nyumba hizi huwa ni za kipekee na huwa ni mandhari mazuri.

Makampuni mengi yananunua mashamba kwa ujumla na kuyatenga na kuyagawa kwa aina ya maploti, kwa vipimo tofauti tofauti ili kuweza kuviuza tena. Watu wanaponunua, wanaeza kujenga maboma na manyumba zao kwa maeneo hayo unapata kampuni hizi ni nyingi, ambazo zinasaidia watu ambao wamechoka na hiyo kelele na wingi wa watu mijini, ili waweze kutoka angalau mbali kidogo na jiji.

Majumba marefu ya gorofa hujengwa, hasa kwa maeneo ya mitaa kama vile Nairobi. Yanapojengwa huwa yanajengwa spesheli ya familia ambayo inaweza pengine iko na vyumba vya kulala viwili, kimoja au tatu. Na nyumba hizi baada ya kukamilika kujengwa, huwa vinauzwa. Mtu ananunua jengo hata kama iko katikati ya majengo mengine, lakini anapatiwa hati ya kuonyesha ni lake na anaweza kuishi.

Majumba makubwa ya gorofa huwa yanajengwa na majumba haya ujengwa kwa minajili ya familia ama kwa minajili ya kuuzwa. Majumba haya baada ya kumalizwa huwa yanaandaliwa madhari mazuri ambayo yana pahali pa kuegesha magari, yana pahali pa kuogelea ili kuvutia wateja wengi.

Maduka ya bidhaa, kuna yale spesheli ya bidhaa fulani na bidhaa hizi huwa zinapangwa kama vile mayai yanapangwa kwenye tray na yawekwe vizuri kwenye maeneo ambayo yametengewa na yawekewe bei kulingana na bidhaa zenyewe, nayo kwa mabango makubwa ya bei ile ya kuonyesha wateja. Bidhaa hizi pia huwekwa kwa viwango tofauti tofauti kulingana na wateja.

Maduka makubwa yanayopatikana Katika majiji makuu kama vile Kisumu, Nairobi, Mombasa. Unapata kuwa maduka haya yana bidhaa tofauti tofauti yawe ni mafuta, yawe ni yale ya kupika, yale ya kujipaka na yote yanapangwa kulingana na maeneo yao. Hii ni kurahisisha kazi ili kuwa mteja anapoingia asisumbuke kutafuta vitu ambavyo vimechanganyika, bali anaweza kuona kwa urahisi. Kuna hadi troli ambayo inabeba mzigo hayo kwa urahisi.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa tofauti tofauti , kama vile kuna sehemu inayotengewa bidhaa kama mfano soda , biskuti na bidhaa hizi zote zinawekwa na kuwekewa mabango ya bei, ili kurahisisha kazi na utapata mara nyingi kuna wale wafanyakazi ambao wanaozidi kuongeza bidhaa kwa maeneo ambayo bidhaa zimeisha. Utapata wakona makatoni wakona matroli wakiweka bidhaa zingine zaidi.

Maduka makubwa yanapatikana maeneo ama mitaa mikubwa kama vile jijini nairobi, na maduka haya yana vitu ama yana bidhaa tofauti tofauti, na kila bidhaa inatengewa pahala pake speseli na kuekewa bango juu, la kuonyesha bei. Na pia kuna troli za kubeba mizigo, na kuna wahudumu wa kuonyesha wanunuzi chochote wanachotafuta ili kuweza kuwasaidia. Na kuna mabarabara pia ya kupita ili kuweza kupenya.